Tangazo la benki lililomchora dada nje aliyeshikilia kikapu chenye vitu mbalimbali kama nyanya na mikate na vinginevyo, huku tangazo hili likiwa na rangi nyekundu na maandishi maandishi meupe hili tangazo ni la benki.

Wafanyakazi wa benki (wanaume kwa wanawake) wakiwa wamevalia suti wakiwa ndani ya jengo la benki wakipata picha ya pamoja. Wafanyakazi hawa husaidia kutunza fedha pia husaidia kutoa fedha hasa mikopo na mambo mengineyo.

Benki kubwa iliyoandikwa "EQUITY BANK" ndani yake kuna watu, ambao wanapata huduma ya fedha benki hiyo hasa hutumika kuhifadhi fedha na pia kutoa fedha hasa mikopo na mambo mengineyo.

Magari ya rangi tofauti mtofauti nyingine nyekundu na meupe, huku na rangi ya shaba ikiwa nje ya benki ya "benki ya Africa" , benki hiyo hutumika kuhifadhi hela na watu kwenda kuchukua hela.

Magari mawili ya kisasa yenye rangi nyeusi na grei, yakiwa yameegeshwa ndani ya jengo ambalo linawaka taa chini kukiwepo kuna malumalu kwa ajili ya kuuzwa. Magari hayo ni aina ya Yundai.

Mabasi manne yenye rangi nyeupe yenye pleti namba nyeupe, mabasi haya hasa hutumika kwa ajili ya kusafirishia watu na pia hukodishwa na watu mbalimbali kwa ajili ya safari.

Magari yenye rangi nyeupe na nyeusi yakiwa yameegeshwa ndani ya uzio wenye matofali ya kuchoma, huku pembeni kukionekana maghorofa marefu yakizunguka pamoja na miti yenye rangi ya kijani ikiwa imezunguka.

Kijana mmoja akiwa amesimama kwenye duka la maziwa, likiwa limeandikwa nje, lenye rangi nyekundu na bluu, huku kikiwepo kuna chupa na watu wengine wamekaa nje. Duka hili hutumika kuuza maziwa kwa watu mbalimbali

Mashine maalumu inayo uza maziwa ambayo nje yake imeandikwa maneno meupe na bluu. Pia kuna keni yenye rangi ya shaba kwa ajili ya kubebea maziwa.

Duka la maziwa linalouza maziwa, lenye rangi nyeupe, huku likiwa limechorwa ng'ombe, maandishi yake yameandikwa kwa rangi nyeupe. Juu kukiwepo kuna ndoo kubwa, ndani yake ikiwepo na maziwa, na jagi maalumu ya kuchotea na kuuzia.

Duka la maziwa nje kikiwepo kiti chenye rangi bluu mpauko, geti lenye rangi nyeupe na maandishi ya bluu ndani kukiwepo kuna watu wanne mmoja amesimama mlangoni mwengine nje ya duka hilo wakinunua maziwa kwa ajili ya matumizi yao ya kunywa.

Duka la maziwa lenye mashine ya kuuzia maziwa lenye rangi ya bluu na nyeupe, ng'ombe aliyechorwa mwenye rangi nyeupe na nyeusi. Pembeni kwenye makabati huko kuna unga wa maziwa, ambao upo kwa ajili ya kuuzwa.

Duka kubwa la maziwa la kisasa, ndani kukiwepo, muuzaji aliyejifunga kilemba chenye rangi nyeupe na tisheti nyeupe, huku duka hilo ikiwa na picha ya mtoto na ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi, yenye maandishi meupe. Ndani ya duka hilo kuna mikate, mayai pia vinauzwa.

Mashine ya kuuzia maziwa, ikiwepo yenye rangi ya bluu na ng'ombe waliochorwa wenye rangi nyeupe na nyeusi, huku pembeni kukiwepo na bidhaa zingine zilizokuwepo kwenye mifuko yenye rangi nyeupe na ya njano, bidhaa hizo zinazotumika na binadamu.

Duka linalouza maziwa na bidhaa zingine tofautitofauti, kama soda za aina tofautitofauti na ndani pia hutumika kama hoteli ya maziwa na watu hununua.

Muuzaji wa maziwa aliyevalia koti jeupe akiwa anawauzia wateja wake maziwa, huku akiwa amezungukwa na dumu lenye rangi ya bluu na matangazo pembeni ya makaratasi yaliyobandikwa kwenye ukuta.

Duka kubwa la kisasa linalo waka taa ndani yake likiwa linauza masofa yenye rangi ya brauni, meza zenye rangi ya brauni na vitanda vilivyo kuwepo na godoro tayari, huku kukiwepo na kitanda chenye rangi ya brauni hasa hutumika kwenye matumizi ya nyumbani.

Duka kubwa la kisasa linalouza masofa ya aina mbalimbali, ndani yake kukiwemo na vitu vinginevyo kama meza, kapeti, stuli. Duka hilo juu yake linawaka taa. Vitu hivyo hutumika hasa maofisini na majumbani.

Duka kubwa linalouza sofa na magodoro kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, pia juu yake kuna bango kubwa lililo andikwa na maandishi meupe yaliyochorwa masofa, mapazia na kitanda.

Muuzaji akiwa amekalia kwenye moja ya masofa anayoyauza, umo ndani kuna masofa ya aina mbalimbali yenye rangi ya brauni, bluu, njano na mengineyo, hutumika hasa kwenye matumizi ya kukalia majumbani.

Duka kubwa la kisasa la masofa yenye rangi nyeupe, huku mito yake ikiwa na rangi ya njano na nyeupe, ufito wa goldi nyuma yake kukiwepo na meza za rangi ya brauni. Masofa haya hutumika hasa majumbani na maofisini.

Duka kubwa linalouza masofa yenye rangi nyeupe ,mito meupe na rangi ya bluu iliyopita katikati likiwa linawaka taa, chini kukiwa kuna kapeti kwaajili ya kutandika . Vitu hivi mara nyingi hutumika majumbani

Muuza vitunguu akiwa ameshika vitunguu vingine mkononi na vingine vilikuwa vimepangwa kwa mstari na vilivyojaa kwenye ndoo maalumu kwa ajili ya kuuza kwa wateja wake, vitunguu hivi hutumika kwa chakula.

Wauzaji wa bidhaa mbalimbali za aina tofautitofauti, kama mashine za kutengenezea kachumbari; wakiwa katika maonyesho ya kuonyesha bidhaa hizo, wanunuaji ambao wanataka kutumia matumizi yake.

Wauzaji na wateja, wauzaji mmoja akiwa anapanga kwenye kisado viazi vilivyoanguka pembeni yake kukiwepo kuna bidhaa zingine kama; karoti, nyanya, vitunguu, na wengine wakiwa wanaangalia jinsi soko linavyoenda.

Wamama na wa baba wakiwepo kwenye soko kubwa linalouza mabegi na vitu vingine tofauti tofauti, soko hili lina wanunuzi na wauzaji ambao huwasaidia katika faida zao za baadae.

Mama mmoja akiwepo sokoni akiwa anauza bidhaa zake za karoti, ndizi, vitunguu na vinginevyo akisubiria wateja waje kununua, huku mabanda yake yakiwa yamezungukwa na mbao na watu tofautitofauti wakiwa wamekaa.

Wama wawili wakiwepo sokoni, mmoja ni muuzaji wa nyanya akimpangia mteja wake nyanya kwenye kikapu chenye rangi ya zambarau huku akimuhesabia kwa ajili ya matumizi ya kwenda kupikia nyumbani.

Nyumba zenye muonekano mzuri, rangi nyeupe, brauni nje, zikiwa zimejipanga. Nyumba hizi mara nyingi hutumika kwa ajili ya kupangisha pia kuishi. Nyumba hizi zenye umeme nje yake, nguzo za umeme zilizopita na nyaya nyeusi.

Nyumba ya ghorofa, yenye floo mbili, ikiwa nje na geti la rangi ya grei na udongo mwekundu. hutumika kwa ajili ya kupangisha, pia kutumika kwa ajili ya makazi ya watu.

Hoteli kubwa na ya kisasa ikiwa na viti vizuri, vyenye rangi tofautitofauti huku wahudumu wakiwa wamesimama, mmoja akisubiria bidhaa kutoka kwa muhudumu mwingine akiwepo ndani, ili kuwahudumia wateja wao.

Duka kubwa la kisasa linalouza vitu tofautitofauti viatu, nguo na watu wa aina tofautitofauti huingia na kununua bidhaa hizo, watu wa aina tofautitofauti duka hilo hutumika kama soko.

Duka kubwaa la kisasa linalouza vitu mbalimbali na vinywaji mbalimbali, ikiwemo imepangwa vinywaji vya aina tofautitofauti, soda kama Fanta zenye ladha tofautitofauti. Duka hili hutumika kwa matumizi mbalimbali na watu mbalimbali.

Duka kubwa la kisasa linalouza dawa za meno za aina tofautitofauti mpaka miswaki ya meno. Duka hili huingia watu wa tofautitofauti, kwa ajili ya kununua matumizi yao binafsi.

Duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa tofautitofauti, ndani yake likiwa linawaka taa. Bidhaa hizo kama: mafuta, viatu, mabegi na bidhaa zingine; huku watu tofautitofauti wakiwa wanaingia kununua bidhaa hizo.

Duka kubwa lililotengenezwa kisasa juu yake zikiwa zinawaka taa. Duka hilo linalouza vinywaji tofauti tofauti, ikiwemo bia, juisi, soda vinginevyo na huingia watu tofauti tofauti kwa ajili ya kununua bidhaa hizo kwa matumizi ya kunywa.